Mistimu miwili iliyobeba nyaya zinazosafirisha nishati ya umeme, zikiwa na kifaa aina ya transfoma, kinachosaidia kupunguza kiwango cha umeme ili kiweze kutumika majumbani.

Nguzo mbili za umeme zilizotengenezwa kwa zege, zikiwa zimebeba waya unaotumika kubeba nishati hiyo; na katikati kuna transfoma.

Nguzo ya umeme iliyotengenezwa kwa zege, ikiwa imesimama wima imebeba nyaya zinazotumika kusafirisha nishati hiyo katika maeneo ya jiji.

Nguzo ya umeme katikati ya jiji, ikiwa ina taa na imebeba nyaya zinazosambaza nishati hiyo, pembeni kuna miti na jengo la gorofa.

Nguzo mbili za umeme, zilizobeba nyaya inayotumika, kupitisha nishati hiyo, zikiwa zina transfoma inayosaidia kupunguza kiwango cha umeme katika jamii.

Nguzo mbili za mbao za umeme zilizobeba nyaya ambayo husafirisha nishati hiyo, katikati pakiwa na transfoma inayopunguza kiwango cha umeme.

Eneo lenye taa za barabarani zinazo ruhusu na kuyaongoza magari pamoja na watembea kwa miguu, na namba ya kuonyesha muda uliobaki kwa upande fulani kuvuka.

Wafanyakazi wa ujenzi wakiwa katika eneo la barabara, wanafunga kifaa aina ya taa kinachosaidia kuongoza magari.

Kibao cha alama barabarani chenye umbo la pembe tatu, rangi nyekundu, nyeupe na nyeusi, ikiwa na mchoro unaoonyesha ujenzi unaendelea barabarani.

Barabara pana katikati ya jiji ikiwa ni ya njia moja iliyogawanyika mara tano, huku magari mbalimbali yote yanayoelekea upande mmoja yakipita kwenye kivuko.

Dereva wa kampuni ya usafirishaji wa abiria, akiwa ameegesha pikipiki yake ya umeme, yenye rangi za kijani, eneo lenye bustani nzuri, na ukuta wenye ulinzi mkali.

Eneo la barabara lenye mzunguko unaokutanisha barabara nne kama njia panda, likiwa linasaidia magari kupishana, lina tangazo kubwa kwa sababu ni eneo linalo onekana na watu wengi.

Dereva wa kampuni inayohusika na kuuza pamoja na kusambaza bidhaa ndani ya jiji, akiwa ameegesha pikipiki yake kando kando ya barabara.

Jengo linalotumika kama eneo la kuchaji betri za pikipiki zinazotumia umeme, ikiwa na madereva wawili wameegesha pikipiki zao kwa nje wakisubiri huduma.

Eneo la wazi linalo tumika kwaajili ya kumwaga na kukusanya taka, likiwa na kifaa maalumu chenye kijiko ambacho husaidia kuchambua na kuzoa taka huku wafanya kazi mbalimbali wakitenga taka.

Usafi ukiwa unaendelea katikati ya jiji, huku wafanyakazi wa kampuni ya usafi waliovaa nguo nyekundu, wakiendelea kupakia taka hizo kwenye toroli, huku pembeni gari nyeupe ikiwa inapita.

Gari kubwa la taka lenye rangi ya kijani na kichwa cheupe likiwa linapakia taka katikati ya mji ili kuuweka safi.

Vyumba viwili vyenye rangi ya bluu na paa jeupe, picha ya mwanamke na picha ya mwanaume hutumika kama vyoo vya nje.

Eneo kubwa la wazi linalotumika kama jalala likiwa na wafanyakazi wa kampuni mbalimbali za taka, wakichambua takataka ili kupata zile zinazoweza kutumia tena kama plastiki.

Dumu la taka lenye mfuko wa plastiki unaosaidia kuzuia dumu kuchafuka, likiwa limefunikwa mfuniko kuzuia harufu isitoke.

Usafi ukiwa unaendelea katika maeneo ya miji, huku wafanyakazi wa usafi wakiwa wanafagia kwa kutumia mifagio ya cherewa na wakikusanya taka kwenye torori.

Chumba kidogo chenye marumaru ukutani na kwenye sakafu kinachotumika kama choo, kikiwa na sinki jeupe linalosaidia kukinga uchafu.

Eneo la wazi linalotumika kama jalala kubwa, likiwa na wafanyakazi mbalimbali wakichambua taka zinazoweza kutumika tena kama plastiki.

Eneo katikati ya mji, likiwa na wafanyakazi wa kampuni ya taka, wakikusanya taka hizo, kuzipakia kwenye gari ili kuzipeleka jalalani.

Eneo la wazi linalotumika kama jalala likiwa na mnyama mbuzi anakula taka hizo nyuma kukiwa na majengo yenye ghorofa.

Gari kubwa lenye tenki la buluu na kichwa cheupe, hutumika kwaajili ya kuchukua maji kutoka kwenye chanzo na kuwasambazia wahitaji.